Hiki ni kituo kikuu cha kusambaza umeme, kilichojengwa kwa miundo mirefu ya chuma iliyobeba nyaya nyingi za stima na vifaa vingine kama vile vigawanyaji vivunja mzunguko na transfoma.

Hiki ni kifaa kinachoitwa Transformer kinachoonyesha nguzo za umeme zenye idadi kubwa ya nyaya, nyeusi zilizo na vifaa, vya stima. Chini yake kuna kichaka kidogo chenye majani, yenye rangi kijani kibichi na pia maua.

Hapa tunawaona wanaume watatu, wamevalia mavazi ya rangi ya samawati. Mmoja wao yuko juu ya ngazi ile akishughulikia nyaya za umeme ilhali wawili wamesimama chini ya ngazi ile mmoja akishikilia ngazi ile, na mwengine ameegemea.

Hii ni stesheni ama sehemu ya kusambaza umeme, kuna nyumba ndogo yenye rangi nyeupe na pia chuma ndefu zenye rangi nyeupe. Udongo wa mahali hapa ni wenye rangi nyeusi

Hapa tunaona nguzo za mawasiliano iliyo na nyaya nyingi na kifaa cha kielektroniki. Huenda kinahusiana na miundo mbinu ya mawasiliano ya intaneti ya fiber optic .

Ndovu wadogo, wenye asili ya afrika wananyweshwa maziwa kutumia chupa za plastiki zenye rangi nyeupe na vifuniko nyekundu, na wanaume waliovalia koti yenye rangi ya kijani iliyokolea na suruali ya kijani iliyofifia. Wote wamesimama kwenye ardhi yenye rangi hudhurungi.

Hawa ni wanyama wanaoitwa vifaru. Waliosimama au kwenye mandhari iliyo na nyasi na miti, yenye rangi ya kijani kibichi, ihali sehemu nyingine imenyauka. Kwa umbali majengo marefu yanajitokeza, kuashiria sehemu hii, iko karibu na jiji au mji.

Hili ni eneo la uchukuzi wa bidhaa mbalimbali kama vile viazi, nyanya, mayai, karoti na hata vitunguu. Vitu hivi vimewekwa kwenye ndoo za plastiki zenye rangi tofauti tofauti.

Hiki ni kikundi cha watu waliovalia shati zenye rangi ya samawati. Mbele yao kuna miche ya miti midogo iliyo na majani yenye rangi ya kijani kibichi madhari ya kule nyuma ina nyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Mpishi aliyevalia sketi nyekundu na koti lenye rangi ya samawati anaedeleza shughuli ya upishi jikoni. Sakafu ya chumba hiki imetegenezwa kutoka kwenye saruji, vigae ukutani ni venye rangi nyeupe.

Mwanamme aliyevalia shati lenye rangi ya kijivu anaendeleza shughuli ya uchotaji maji kuielekea mitungi ya plastiki yenye rangi ya samawati, manjano na hata nyeupe ambazo zimewekwa au zimepangwa vizuri kwenye mkokoteni ulio tengenezwa na chuma.

Huyu ni mnyama anayeitwa punda milia ,Aliye na rangi nyeupe na mistari ,au michirizi nyeusi. Amesimama kwenye ardhi iliyo kavu, au wazi, yenye udongo wenye rangi nyekundu au hudhurungi, na vijisehemu vilivyo na nyasi iliyonyauka.

Hili ni eneo au mandhari ya bustani iliyo na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi. Vilevile maua imo katika sehemu ya kando kando ya barabara iliyotengenezwa na saruji. Mimea hiyo ni yenye rangi ya kijani kibichi.

Tunaona watu watu watatu wenye asili ya kiafrika, mmoja mwenye asili ya kizungu. Mwenye aliye katikati amevalia suti yenye rangi ya kijivu na tai nyekundu. Wanaonekana wakitembea katikati ya mandhari iliyo na miti mingi na nyasi kwa wingi.

Huyu ni tembo mdogo huenda akawa ndama wa ndovu wa Kiafrika. Anajimwagia udongo wenye rangi mwekundu. Kando yake kuna wanaume wawili waliovalia koti za rangi ya kijani kibichi.

Hili ni eneo la kukusanya takataka za chupa ya plastiki. Kando kuna kuta iliyojengwa na mawe na paa yenye rangi ya samawati. Vile vile mtu aliyevalia mavazi nyeusi amesimama karibu na sehemu hii.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi anaonekana akitumia kifaa chenye rangi ya bluu kuchotea udongo ili kuweka kwenye shimo linaonekana. Wanaume watatu, wawili wakiwamevaa mavazi ya rangi nyeusi na moja akiwa amevaa mavazi ya rangi kijani kibichi na akiwa na jombo ya kumwakilia maji cha bluu wako nyuma yake.

Huyu ni mnyama anayeitwa twiga aliye na rangi nyeupe na visehumu zenye rangi ya hudhurungi. Yuko katika mandhari yaliyo na nyasi zilizokauka na pia vichaka vidogo zenye rangi ya kijani kibichi.

Hiki n kikundi cha twiga wenye rangi ya manjano iliyokolea madoa doa meupe. Wanalishwa na kikundi cha watu waliosimama kwenye upande mwingine wa ua. Vile vile upande wa kulia kuna tenki kubwa ya blue ililojaa maji.

Hiki ni kikundi cha watu wanaofanya mazoezi baadhi yao wakiwa wameinama na wengine wakiwa wamesimama. Wako kwenye mandhari iliyo na miti mingi na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mto wenye maji machafu yenye rangi nyeusi huenda kwa kutokana na utupaji taka kwenye eneo hili. Ukingoni mwake kuna watu waliovaa vizibao vyenye rangi ya kijani kibichi iliyofifia.

Huyu ni simba dume. Macho yake na manyoya yake ni ya rangi ya kahawia dhahabu, pamoja na pua yake, inaonekana waziwazi. Kuna, kuna makovu usoni mwake, kuashiria uzoefu wake porini.

Hiki ni kikundi kikubwa cha watu wanaume kwa wanawake waliovalia nguo za kitamaduni zenye rangi mingi. Wanadada wana mikufu mikubwa yenye rangi nyekundu na dhahabu shingoni na blauzi ya rangi ya bluu.

Hiki ni kikundi cha watu wanaotembea kwenye barabara iliyo na udongo karibu na mitambo mikubwa inayozalisha umeme kutokana na upepo. Mandhari yanatokeza waziwazi nyasi na miti iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Gari moshi lenye rangi nyeupe, manjano na nyekundu inapita kwa reli ilioko kwa daraja karibu na mandhari yenye miti na mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Haya ni mandhari ya bwawa au ziwa ndogo. Ukingoni mwake mnaonekana mimea, vichaka na misitu midogo midogo yenye rangi ya kijani kibichi. Vilevile kando yake kuna ndege wenye rangi nyeupe wanaonekana wakiwa wamesimama mle.

Hapa tunamwona simba kike akiwa ameketi kwenye kuta iliyotengenezwa kwa mawe. Kando yake kuna nyasi za rangi ya kijani na kwa umbali majengo marefu marefu yanaweza kuonekana.

Hiki ni kikundi cha tembo wa Afrika nao ni wenye rangi ya hudhurungi. Wanazunguka eneo lililo na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi na pia bwawa la maji machafu.

Hiki ni kikundi cha wanafunzi wasichana waliovalia sare za shule zenye rangi ya bluu na koti yenye rangi ile ile. Mbele yao, meza ambayo ina kibodi, kipanya na kompyuta.

Huyu ni panda ndume mwenye rangi kahawia machungwa iliyokolea. Kando kando yake kuna mimea iliyonyauka. Yuko katika ardhi iliyokauka na kwa umbali majengo marefu yanaweza kuonekana.

Hii ni eneo au sehemu ya kutupa takataka kama vile ya plastiki na ya karatasi. Ukingoni mwake kuna majengo mabovu au madogo, miti iliyonyauka na mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Tunawaona tembo watatu wa Afrika wakiwa katika mazingira asili yao. Ndovu aliye mbele anaonekana akitumia mkonga wake kuila ardhi ya mimea.

Mwanaume aliyevalia shati ya manjano na suruali nyeusi, pamoja na mwanafunzi aliyevalia sweta nyekundu pamoja na barakoa. Wote wawili wanaonekana wakiendeleza shughuli ya upanzi wa miti, kwenye eneo lenye nyasi ya kijani kibichi na miti mingi.

Hiki ni kikundi cha watu kadhaa waliovalia vizibao venye rangi ya kijani kibichi. Wanaendeleza shughuli ya upanzi wa miti kwenye eneo lililo na mchanga wenye rangi ya hudhurungi.

Huyu ni mnyama aitwaye kifaru katika mazingira yake ya asili. Kando yake kuna majani na miti yenye rangi ya kijani kibichi. Vile vile amesimama katika uwanja usio na nyasi.

Hili ni eneo lililokumbwa na athari ya mafuriko. Ukingoni mwa mto hii watu wamejikusanya na nyuma yao kuna mbao au miti na mabati iliyoanguka chini kutokana na kuharibiwa na maji.

Huyu, ni mwanasimba, anayelishwa au kunyonyeshwa maziwa, kutoka kwenye chupa ya plastiki, iliyo na kifuniko chenye rangi ya manjano. Aliyemshika, amevalia shati nyeupe, na ngozi yake ni yenye rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevalia sweta yenye rangi nyeupe na nyeusi, ameketi kwenye kiti cha mbao, kilichotandikwa shuka yenye rangi ya bluu. Nyuma yake mimea yenye rangi ya kijani kibichi iko wazi. Kando, kuna glesi zenye maji ya rangi ya kijani kibichi na pia mkoba ulio na rangi nyeusi na bluu.

Hiki ni kikundi cha pundamilia waliosimama kwenye ardhi au barabara iliyokauka. Kando kando kuna nyasi zilizonyauka na kwa umbali, majengo marefu yanaweza kuonekana kuashiria sehemu hii iko karibu na jiji au mji.

Haya ni maji machafu ya sewage yenye rangi nyeusi. Takataka kama vile za plastiki na karatasi zimo ndani yake. Kando, kando mimea yenye rangi ya kijani kibichi iko waziwazi.

Huu ni mnyama anaitwa mbuni, ana mabawa yenye rangi nyeusi na nyeupe kwa umbali. Kando yake, kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi na miti pia inaonekana. Vilevile ua wa chuma unajitokeza karibu naye.

Tunaona mandhari ya bustani yenye majani mabichi na miti mingi. Kwa umbali, majengo marefu yanaonekana kuashiria kuwa eneo hili liko karibu na miji au katikati ya jiji.

Hii ni sehemu ya makazi duni au mabanda. Mtu aliyevalia koti nyeusi na suruali nyeusi anaonekana akivuka maji machafu huku akiwa amebeba gunia yenye rangi nyeupe kichwani.

Huyu ni mwanaume wa asili ya kiafrika kwa kutokana na ngozi yake kuwa wenye rangi nyeusi. Mkononi ameishika karatasi iliyo na maji naye anayanywa. Kando kuna mti wenye majani rangi ya kijani kibichi.

Haya ni mazingira ya makazi duni au mabanda nyumba zilizojengwa kutoka kwa mabati yaliyoshika kutu yanaonekana waziwazi. Vilevile wasichana wawili wanaonekana wakiendeleza shughuli za usafi kwa kutumia besheni za rangi ya kijani kibichi na blue . Mbele yao maji yaliyojaa taka yanatiririka.

Hapa tunamuona mnyama kichwa twiga. Mnyama huyo ametokeza shingo lake kuelekea mwanamume na mwanamke waliyosimama kwenye stendi. Mwanamume huyo amevaa shati lenye rangi nyeupe ilhali mwanamke yule amevaa blauzi yenye rangi ya nyekundu na sketi yenye rangi ya nyeusi.

Hii ni jukwaa kwenye ukumbi wa maonyesho. Waigizaji wamevalia mavazi yenye rangi nyeupe na kofia zenye rangi nyekundu. Watazamaji wamekalia sehemu iliyo na viti, vyenye rangi ya kijani kibichi. Sakafu ya eneo hii imetengenezwa kutoka kwa mbao.

Hili ni eneo la makazi duni au mabanda. Nyumba za matope na mabati zenye paa zilizochakaa zimejipanga kutoka juu hadi chini. Eneo la mbele, lina takataka nyingi zikiwemo zile za plastiki na karatasi.

Hiki ni kikundi cha ndege waitwao mbuni, wana manyoya yenye rangi nyeusi, walikosimama kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na kwa umbali majengo marefu yanaweza kuonekana kuashiria eneo hili liko karibu na jiji.

Hii ni eneo huenda ni karibu na uwanja wa ndege milingoti ilio na bendera zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, samawati na nyeusi imetundikwa kwenye ardhi karibu na eneo hili lililo na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Hii ni mitaa ya makazi duni iliyoadhirika na janga la mafuriko. Kando kando mwa ufuo wa maji, nyumba zilizojengwa kwa mabati na paa zilizozeeka zinajitokeza. Watoto waliovalia shati zenye rangi ya buluu wakiwa wamesimama karibu na maji yale.

Huyu ni mnyama anaitwa swara mwenye rangi hudhurungi na nyeupe, huku akiwa na pembe zenye rangi nyeusi. Anakula nyasi zilizo na rangi ya kijani kibichi. Mandhari yake yanaashiria kuwa yuko porini.

Wanawake wawili wanaokota takataka kando ya mto wenye maji machafu katika mandhari iliyo na mimea mingi yenye rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kikundi cha pundamilia walio katika eneo la wazi lenye barabara ya vumbi. Kando kando kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi na pia zile zilizonyauka. Kwa mbali majengo marefu yanaweza kuonekana, kuashiria eneo hili liko karibu na jiji au mji.

Watu wameshika mikononi wao miche ya miti huenda wanaendeleza shughuli ya upanzi wa miti ile. Wanaume wawili wamevalia koti yenye rangi ya kijani kibichi na mistari nyeupe ilhali mwanamke amevalia blausi ya rangi nyeusi.

Hili ni eneo la kutupa taka kama vile za karatasi za plastiki. Watoto wawili waliovalia sare za shule wanapita karibu na sehemu hiyo, vile vile mtoto aliyevalia shati lenye rangi ya njano amesimama karibu na moshi inayofuma kutoka kwa moto huu.

Mkono wa huenda mwanamke aliyevalia nguo nyeusi, unaweka magunia yenye rangi nyeupe ndani ya karatasi kubwa. Kando yake kuna vifaa vya plastiki vyenye rangi mbalimbali kama vile manjano na nyeupe.

Hii ni barabara iliyotegenezewa kwa saruji. Kando kando mwake kuna mimea na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Mandhari haya yanaashiria huenda ikawa ndani ya msitu.

Huu ni mto, wenye maji yenye rangi nyeusi, na uchafu mwingi, haswa, taka ngumu kama vile plastiki, na mifuko. Ukingoni mwake, una nyasi za rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali, daraja ya zegi inaweza kuonekana, na pia gari likipita kwenye daraja hiyo.

Hawa ni waigizaji huenda wa nyimbo za kiafrika kutokana na mavazi yao ya asili ya Afrika. Sakafu ya mahali hapa imetengenezwa na mbao na viti vinavyozunguka eneo hili ni vyenye rangi ya hudhurungi.

Hii ni sehemu ya barabara kuu iliyo na magari yenye mitindo ,miundo na rangi mbalimbali kama vile nyeusi na nyeupe. Katikati mwa barabara wapita njia wanaonekana wakitembea. Sehemu ya kulia, miti yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa.

Hili ni gari la usafiri aina ya basi lenye rangi ya zambarau. Kando kuna watu waliosimama pale. Mmoja akiwa amevalia shati nyeupe ,na suruali ya samawati. Vile vile kuna bango lenye rangi nyeupe lililo na maandishi kuashiria maeneo mbali mbali linalokwenda.

Hapa ni katikati mwa jiji na kuna magari mengi yakiwemo ya kibinafsi yenye rangi nyeusi na nyeupe ya usafiri wa umma. Kando kuna majego marefu ya gorofa yaliyo na rangi ya kahawia na nyeupe ,watu wanaendelea na shuguli zao za kila siku.

Hii ni eneo au sehemu katika barabara kuu iliyo na taa za trafiki na kivukio. Askari anaonekana akilikagua lililo mbele lenye rangi nyeupe. Kwa mbali majengo marefu yanajitokeza kuashiria liko karibu na jiji. Vile vile miti zenye rangi ya kijani kibichi zimepandwa kushoto mwa barabara hii.

Hili ni sehemu katika barabara kuu iliyo na magari yenye miundo, mitindo na rangi mbali mbali kama vile nyeupe, kijivu na hata nyeusi. Upande wa kulia kuna majengo marefu ya makazi na kibiashara. Ilhali upande wa kushoto kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na vile vile majumba mengine.

hii ni sehemu katika barabara kuu yenye magari, yenye miundo na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Sehemu ya kulia, kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea mle. Ilhali sehemu ya kushoto, wapita njia wanaonekana wakivuka barabara.

Hii ni sehemu katika jiji au mji. Kuna kibango cha chuma kilicho na maandishi yenye rangi ya samawati inayoashiria maeneo mbali mbali. Kando kuna waendesha pikipiki na vilevile, gari lililo na rangi nyekundu na nyeusi.

Hili ni gari aina ya basi liliopakwa rangi nyekundu na lina mchoro haswa wa simba sehemu ya nyuma. Kando, kuna bango lenye rangi nyeupe lililo na maandishi yenye rangi ya samawati kuashiria maeneo linalowapeleka wasafiri. Sehemu ya mbele, wapita njia wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Hii ni sehemu ya barabara iliyo na wapita njia waliyovalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama vile kijani kibichi, nyekundu, nyeusi na kadhalika. Kando kando yake kuna miti, nyasi na vichaka vilivyo na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu, inayopita reli ya gari moshi. Kando kando yake, kuna majumba yaliyo na rangi nyeupe, na miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Vile vile, watu wanapita karibu na mahala hapa.

Haya ni magari ya usafiri. Lile lilio na rangi ya nyeupe na manjano lina bango lenye maandishi kuashiria maeneo linapo wapeleka wasafiri. kando yake kuna jengo la gorofa lenye biashara.

Hili ni gari la usafiri lenye rangi ya buluu au samawati. Gari lina michoro mbalimbali. Kwenye dirisha kuna mtu aliyeegemea gari hilo ambaye amevalia koti ya rangi zambarau na suruali ya rangi ya buluu. Lina bango linaloashiria mahali linapeleka wateja wake.

Hii ni sehemu ya barabara kuu iliyo na magari yenye miundo na rangi mbalimbali kama vile ya manjano, nyeupe na nyeusi. Kuna unyevunyevu kuashiria mvua huenda ikawa ilinyesha. Kwa umbali, miti yenye rangi ya kijani kibichi yanajitokeza. Taa za barabarani au za trafiki zaonekana.

Hii ni barabara ya umma yenye shughuli nyingi. Kuna magari mengi kwenye barabara hii kutia ndani mabasi, magari madogo, madogo na lori. Upande wa kulia kuna majengo marefu au makubwa ya kibiashara na vile vile makazi.

Hili ni gari la usafiri la rangi ya kijivu na buluu. Lina bango kwenye dirisha inaashiria mahali na vilevile nauli ya usafiri katika sehemu mbalimbali.

Hapa ni katikati mwa jiji au sehemu ya kuabiri daladala. Kibango chenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi kadhaa kama vile bluu, samawati, nyekundu na vile vile nyeusi yakiashiria sehemu gari zinaelekea na bei ya nauli.

Hii ni treni ya abiria yenye rangi nyeupe, manjano, machungwa na zambarau. Sehemu ile ingine watoto wadogo wanaonekana wakisimama kuingalia. Mazingira yake kuna miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi na pia mti uliyonyauka.

Hili ni gari la usafiri la City Shuttle lenye rangi ya kijani kibichi na blue . Lina bango inayoashiria maeneo linaloenda na bei. Kando yake kuna pikipiki yenye rangi ya zambarau na vile vile nyeusi.

Hii ni sehemu ya barabara kuu iliyo na magari ya miundo na rangi mbalimbali, kama vile rangi ya nyeupe, rangi ya fedha na kadhalika. Sehemu ya kulia kuna majengo makubwa ya kibiashara na ya makazi.

Haya ni magari ya umeme na ni yenye rangi nyeupe na vilevile rangi ya kijani kibichi na pia rangi nyeusi. Gari hilo lina bango linaloashiria maeneo ambayo linaelekea. Na pia kuna watu wanaopita kando ya gari hilo; mmoja wao akiwa amevaa shati yenye rangi ya buluu na mwingine akiwa amevaa sweta yenye rangi nyeusi.

Hili ni gari la usafiri lenye rangi ya kijivu, nyeupe na blue . Kando yake kuna bango lenye rangi nyeupe lililo na maandishi ya maeneo linaloelekea na bei ya nauli. Mazingira yanaashiria liko katikati ya jiji kwa kuwa kuna majengo marefu yanaonekana.

Hii sehemu katika barabara kuu iliyo na magari yenye mitindo, miundo na rangi mbalimbali kama vile nyeupe na nyeusi. Katikati na kando kuna nyasi na miti yenye rangi ya kijani kibichi na vilevile jengo la ghorofa lililo na rangi nyeupe.

Hili ni gari la usafiri lililo kwenye barabara kuu. Limechorwa michoro mbalimbali. Pia kando yake gari zingine zinaweza kuonekana kama vile ile yenye rangi nyeusi.

Hili ni gari la usafiri lenye rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna jengo la ghorofa lililopakwa rangi ya chungwa vilevile blue . Wapita njia wanaonekana wakipita karibu nalo nao wamevalia mavazi yenye rangi kama vile nyeusi na nyeupe.

Hiki ni kituo cha kuabiri motokaa. Gari lililo na rangi nyeupe na manjano, lina mabango mawili yanayoashiria maeneo linalo wasafirisha wasafiri. Kando yake kuna jengo la ghorofa lililo na rangi ya waridi.

Hili ni gari la usafiri lenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea na ile iliyefifia. Mbele kuna jamaa aliyevaa shati yenye rangi ya manjano, huku mkononi akiwa ameshikilia bango lenye rangi nyeupe na yenye maandishi kuashiria eneo ambalo basi lile linaelekea.

Hili ni gari la usafiri. Linalo michoro na maandishi kila sehemu. Kando yake kuna bango linaloonyesha maeneo linaloenda na pia bei za sehemu hizo.

Hili ni gari aina ya basi iliyopakwa rangi ya samawati na ina michoro kadhaa. Kando yake kuna mwanaume aliyevaa shati ya rangi ya samawati huku akiwa amebeba gunia mgongoni.

Haya ni magari ya usafiri yaliyo na rangi nyeupe na mistari yenye rangi ya manjano. Yote yana mabango yanaoashiria maeneo yanayo wasafirisha wasafiri. Kando yao kuna jengo la orofa lililo na rangi nyeupe na samawati.

Hili ni gari la abiria linalojulikana kama matatu. Gari hili limeegeshwa kwenye barabara ambayo inaonekana kuwa na unyevu nyevu kutokana na mvua kunyesha. Kando yake kuna mwanamke aliyevalia koti ya rangi ya kijani anayeonekana kuabiri gari hilo.

Hili ni daraja lililotengenezwa na saruji na chuma. Gari lenye rangi nyeupe laendeshwa juu yake. Kando, nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na maji machafu yanapita mle.

Hii ni sehemu ya barabara kuu iliyo na magari yenye miundo na rangi mbalimbali kama vile matatu, lori na basi. Kando yake sehemu ya kushoto kuna majengo marefu ya ghorofa ya kibiashara na makazi.

Bango lenye rangi nyeupe lililo na maandishi ya rangi ya bluu. Liko mbele ya gari lenye rangi ya samawati na kwa umbali majengo marefu yanaweza kuonekana kuashiria haya ni mazingira ya jijini.

Hii ni sehemu ya barabara kuu iliyo na magari yenye miundo na rangi mbalimbali vile vile wapitanjia wanaendeleza shughuli zao za kila siku. Upande wa kulia kuna majengo marefu ya kibiashara na makazi huku upande wa kushoto ukiwa na miti ya rangi ya kijani bichi.

Hili ni eneo lenye ardhi wazi au kavu iliyo na maji iliyokusanya iliyofanyiwa matope. Vile vile kuna taka taka za karatasi za plastiki. Udongo ni wenye rangi ya udhurungi.

Maji yanatiririka kuelekea mikono yaliyofunguliwa wazi. Rangi ya ngozi ni ya hudhurungi kuashiria mtu huyu ni wa asili ya Kiafrika. Amevalia fulana au shati lenye rangi nyeusi.

Kwa umbali, hizo ni nyumba za kupanga. Kando ya nyumba hizo kuna miti na vile vile, kwenye ukuta huu kuna paipu ya rangi ya nyeupe iliyopenyeza kutoka kwenye ukuta huu.

Hili ni bomba ndefu lenye rangi ya kijani kibichi lililojikunja na kufanyiza coil kubwa, huenda likawa la plastiki. Limefungwa kwa pamoja na kamba nyeupe au tepe kubwa ili kulifanya liwe imara.

Msbomba makubwa meusi yamelazwa kwenye ardhi kavu, huku gari jeupe likipita karibu nazo. Kwa umbali nyumba ya ghorofa iliyojengwa kwa mawe inajitokeza wazi wazi.

Huu ni udongo ulio na unyevunyevu, maji, taka za karatasi na matope. Bomba la maji lililochipuka ardhini linaonekana waziwazi.

Haya ni mabomba makubwa ya rangi ya blue yaliolala chini. Yanaonekana kuwa ya plastiki nayo yamelazwa sambamba. Chini yake kuna udongo unaonekana kuwa na matope na maji.

Hii ni shimo au mtaro pana na ndefu uliochimbwa ardhini, pengine kwa madhumuni ya kuweka mifereji ya maji au ujenzi. Udongo unaonekana kuwa wenye rangi ya kahawia nyekundu, kuashiria maini mingi. Kwa umbali, mashine iliyotumika kufanya shughuli hii inaonekana.